Hizi ni bunda la ndizi ambazo zimetolewa shambani. Shino ya ndizi iliyo katikati ikona ndizi juu ambayo imeiva. Ndizi hizi huenda zimewekwa hapa zikingojea kupelekwa ziende ziuzwe ama kwa minajili ya kuenda kuliwa na mkulima au wateja wengine.

Hawa ni ng'ombe mkono wa kulia kuna mtu mmoja ambaye huenda ni mfanyakazi ambaye anafungulia maji kwa upande mwingine mfanyakazi mwingine anayefanya kazi ya kusugua ngozi ya ng'ombe huyu hii ni kwa minajili ng'ombe kuwa safi.

Hili ni shamba lenye mimea aina mbali mbali. Katika upande wa kushoto mbele kuna mimea ya ndizi, nyuma yake ni mimea ya mahindi katika upande wa kulia ni miti iliyokomaa.

Huyu ni ngombe. Katika upande wa kulia wa ng'ombe huyu ni mwanamke mmoja ambaye amevalia shuka ya kimasai. Mwanamke huyu anakamua ng'ombe. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha. Hii ni kuwa huenda amejua kukamua ng'ombe ama amefurahia mazao au maziwa anayotoa ng'ombe huyu.

Huyu ni ng'ombe. Mbele yake ni mashine ama kifaa kinachotumiwa kukamua ng'ombe hii, huyu. Ng'ombe huyu anaendelea na malisho yake, ingawa kuna shughuli ya ukamuzi ambao unaendelea.

Hili ni shamba la ndizi. Upande wa kulia, kuna ndizi ambayo unaonekana kuwa imekomaa na hivyo unatarajia kutolewa kutoka kwa shamba kwa ajili ya matumizi ya kupikwa ama kuuzwa. Upande wa kushoto, panaonekana mtu aliye amesimama katika nguo nyeusi.

Hili ni picha linayoonyesha mtu ambaye anatengeneza nyasi ambaye huwenda ni chakula ya ng'ombe, huku wengine wakizungumuza huku kando wakionekana kuwa na shughuli nyinginezo, kando na shughuli ambayo huyu jamaa mwingine anafanya.

Hii ni mahindi ambayo inaonekana kuwa na ugonjwa fulani na hivyo kufanya kuwa nyeusi, ugonjwa hii inaharibu mazao ya mahindi.

Hili ni lori. Juu ya lori hili ni watu wawili wanaokaa kuwa wanatoa maziwa kutoka kwa vibuyu. Hii ina maana kuwa, ni baada ya kukusanya maziwa haya kutoka kwa wateja au wakulima wao.

Hao ni ng'ombe wawili ambao wanaonekana kuwa wameeaga Dunia hii inaweza kuwa ni kutokana na ugonjwa fulani, waliokuwa nazo.

Hizi ni ndizi. Mbele ya ndizi hizi ni watu watatu. Aliye katika upande wa kushoto ni mwanamke anayekaa kuwa ni mkulima wa hizi ndizi. Mbeleni mwake ni mtu aliye keti na anakaa kuwa anachukua picha. Upande wa kulia ni mtu alliye na nguo nyeusi na anakaa kuwa ni mteja ama mnunuzi wa ndizi.

Hizi ni ndizi ambazo zinatolewa kutoka kwa shamba. Nyuma ya ndizi hii ni mama mmoja ambaye amesimama huenda ni mkulima wa ndizi hizi ama ni anayeuza ndizi hizi. Nyuma yake ni shamba ya ndizi.

Huyu ni ngombe wenye rangi ya nyeupe katika upande wa kulia kuna mtu moja ambaye ako na shughuli ya kukamua ngombe huyo kwa minajili ya kupata maziwa.

Hizi ni ndizi mbili zilizoko juu ya meza, Ndizi hizi zinaweza kuwa zimewekwa hapa kwa minajili ya kuuzwa au mwenyewe ameziweka hapa kumngojea aje akule hizo ndizi.

Hizi ni ndizi. Nyuma ya ndizi hizi ni mwanamke aliyeshikilia ndizi katika mkononi mwake. Mwanamke huyu anakaa kuwa ni mfanyibiashara ambaye ako kwa shughuli ya uuzaji wa ndizi.

Huyu ni ngombe, upande wake wa kushoto ni mtu aliyevalia nguo nyeusi na kofia nyekundu. Mtu huyu anaonekana kuwa na shughuli ya kukamua ngombe hili kwa minajili ya kupata maziwa.

Hapa ni shambani. Shamba hili linaonekana kuwa ni shamba la ndizi, udongo ulio hapa ni udongo aina ya nyekundu ambayo lina rotuba nyingi kwa mazao ya ndizi.

Huyu ni mwanamke. Mbele yake ni vibuyu ambavyo vinaonekana kuwa ni za maziwa. Mwanamke huyo ameshikilia vifaa mbili kwa mkono yake. Kifaa kimoja ameingiza katika kibuyu hili. Hili lina maana kuwa huenda anachunguza ikiwa bidhaa au maziwa yaliyoko ndani ya kibuyu hiyo iko katika hali nzuri. Kifaa kingine ni cha kupimia maziwa.

Hao ni ng'ombe, mbele ya ng'ombe hawa ni mfanyikazi au mkulima anayeonekana kuwa anawapea ngombe Hawa chakula, mkulima huyu anaonekana kuwa na furaha nyingi, hii inaweza kuwa kutokana na mazao anayopata kutokana na ngombe Hawa.

Huyu ni ngombe nyuma ya ngombe huyu ni mtu ambaye ameshikilia kifaa ambayo huenda ni kifaa ya kutumia kukamua ngombe ama kifaa ya kuchunguza huenda ngombe ako na ugonjwa katika matiti yake.

Hizi ni ndizi baada ya kutolewa katika shambani. Upande wa kushoto kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuziondoa hizo ndizi kutoka kwa shina ambayo linashikilia ndizi hizi. Upande wa kulia pia kuna mwanaume mmoja anayekaa kufanya kazi ambayo huyu mwanamke aliye upande wa kushoto hafanyi. Nyuma yake kuna wanawake wengine na mbele kuna kikapu.

Huyu ni ng'ombe aliyekatika jumba chake, ambapo anapata mahitaji yake yote hapo kama vile maji na chakula. Na hivi kuzuiliwa kutokana na kutembea akijitafutia vyakula vyake.

Picha linaloonyesha mahindi ambayo yameanikwa katika moshi. Hii ni njia ya kuibadi mahindi yakitarajiwa kupandwa.

Huyu ni mkulima na ng'ombe wake mkulima huyu anakaa kuwa ananyunyizia dawa kwa ng'ombe wake. Dawa ni ya kusaidia kutoa wadudu kama vile kupe na chawa wanaoishi katika ngozi ya ng'ombe.

Hili ni bunda la ndizi, nyuma yao ni lori mbili na wafanyikazi ambao wanaeka ndizi katika hizo lori. Kando yao ni watu mbalimbali ambao ueda ni wafanyibiashara au wakulima wa ndizi.

Hawa ni ng'ombe wawili, ng'ombe aliye katika upande wa kushoto anakaa kua amekufa. Hii inaeza kua inatokana na ukosefu ya chakula yanayoonyesha na ukame ambapo mbeleni mwa picha hili kumekauka udongo tu sio kuona nyasi.

Huyu ni ngombe, ngombe huyu anaonekana kuwa, ako na shida kiafya, hii linaonekana na vichorochoro zilizoko katika mwili wake.

Huu ni mkono wa mtu ambao umeshikilia ndizi . Mtu huyu anakaa kutoa maganda kutoka kwa ndizi, hii ni kwa ajili ya kuwa huenda mtu huyu anataka kuipika ndizi hizi.

Hili ni duka na kutokana na mchoro wa ng'ombe ulio katika upande wa kulia katika mlango linaonyesha kuwa hili duka ni la maziwa. Mbele ya duka hili kuna vibuyu vinavyoonekana vinatumiwa kubeba maziwa. Mbele mlangoni mwa duka hili kuna mtu mmoja aliye katika kofia nyeupe na mbele yake kuna mwanaume mwingine.

Hizi ni ndizi ambazo imeiva. Nyuma ya ndizi hizi ni wanawake ambao wanakaa kuwa ni wauzaji wa ndizi hizi na hivo wanatayarisha ndizi hizi kwa minajili ya kuuza kwa wateja wao .

Hili ni bunda la ndizi ambalo limetolewa kutoka shambani hii inaweza kuwa kwa minajili ya kuuzwa ambapo zimewekwa mahali hapa zikingojea magari ama wanunuzi.

Hii ni jumba lenye ng'ombe tano, mbele ya nyumba hili pamesimama kijana mmoja ambayo huenda ni mfanyikazi au mlinzi wa ng'ombe hawa. Mbeleni kuna mabaki ambayo huenda ni mabaki ya chakula walizokula ng'ombe hao.

Hizi ni ndizi nne zilizo iva, ndizi hizi zimewekwa hapo kwa minajili ya kuuzwa kwa wateja ama yakisubiria mwenyewe ili kuzi ila.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kutoa vibuyu kutoka kwa pikipiki yake. Hii kibuyu inaonekana kuwa ni ya maziwa. Mbele yake ni lori, ambalo limesimama. Lori hili pia linaonekana kuwa ni ya kubeba maziwa. Katika upande wa kulia wa lori hili ni duka ambalo linaonekana kuwa ni la kuhifadhi maziwa.

Huyu ni mkulima na ng'ombe lake. Mkulima huyu ananyunyizia ng'ombe katika ng'ombe zake ili kuondoa vimelea kama vile kupe na nyinginezo zinazokaa katika ngozi ya ng'ombe.

Hii ni shamba ya mahindi, katika shamba hili panaonekana mwanaume moja ambaye ameshikilia mahindi kwa mkono wake wa kulia, mwanaume huyu ametabasamu, hii inaonyesha kuwa amefurahia mazao ya mahindi katika shamba lake.

Hii ni shamba la ndizi. Katika upande wa kushoto, pana ndizi ambazo zinaonekana kua zimekomaa ama zimeiva kwa kiwango ambayo vinafaa. Sasa yataliwa katika shambani kwa hali ile ya matumizi ya kula ama kuuzwa.

Huyu ni ngombe. Katika upande wa kushoto wa ngombe huyu mkulima anaye kua na shughuli ya kumnyunyuzia dawa kwa ngombe huyu ni kuzuia vimelea vinavyoishi katika ngozi ya ngombe kama vile kupe.

Huyu ni ng'ombe. Upande wa kushoto wa ng'ombe huyu, ni mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia. Mwanaume huyu huyu, akona shughuli ya kukamua ng'ombe huyu.

Huyu ni mkulima anayeonekana kuwa na furaha mingi. Hii inaweza kuwa ni kutokana na mazao aliyopata kutokana na ndizi. Mkulima huyu amevalia kofia nyeupe.

Mtu mmoja anapanda ndizi katikati ya barabara. huku akiwa ameshikilia jembe na ndizi. vijana watatu wamesimama kando yake. Pikipiki imesimamishwa kando. Kuna mtu mmoja ambaye anaendelea pia na shuguli zake.

Huyu ni mkulima katika shamba lake, mkulima huyu ameshikilia ndizi, ndizi hizi zinakaa kwa zimeiva ziko tayari kutolewa kwenye shamba.

Hii ni pikipiki ambayo imefungiwa vibuyu. Inaonekana kuwa la kubebea maziwa na huenda hii ni baadha ya maziwa yameletwa kwa ajili ya kuuza .

Hizi ni bunda la ndizi. Mbele yao amesimama mtu anayeonekana kua mkulima. Na huyu mkulima anaonekana kua na ishara ya mawazo mingi. Nyuma ya bunda hili la ndizi, kuna mmea ambao unazaa haya mandizi.

Mama yuko katika shughuli zake za kawaida kule kwenye shamba amesimama kando ya ndizi huku akiwa amezubaa ni kama ana mshangao.